Mtihani wa hesabu wa mwanafunzi wa shule ya msingi wenye maswali na maboksi ya kujibia, kwenye maboksi mwanafunzi ameweka majibu na mwalimu ametiki kwa kalamu ya tiki nyekundu kwenye kila boksi kuashiria kwamba mwanafunzi amepata maswali aliyojibu.